Ndege mwenye mabawa kubwa ambae ni mwewe anapaa angani, anga hiyo ni ya rangi ya samawati na juu kuna mti ambao unaonekana.

Mwanamke mzee amesimama na mkono wake moja umeshikilia mgomba, kuna mgomba mwingine uliyo kando yake, amezungukwa na miti ya migomba.

Ni barabarani na kuna magari ambayo yanaendeshwa na watu wanaotembea wakifanya shughuli zao. Kando ya barabara kuna mtu anayeuza madafu, nazi na kachiori ambazo zimepikwa kwa karai.

Vyakula vya aina vingi vimeandaliwa mezani, kila chakula kiki kwenye sufuria yake kuna watu walioketi wakingoja kupakuliwa na kuna watu waliosimama ambao wanapakua chakula.

Wanawake sita ambao ni wanabiashara wameketi kando ya barabara. Kila mwanamke ana pocho pocho ambaye anauzia watu. Kuna mwanaume mmoja aliyesimama anayenunua kitu.

Mfanya biashara anatengeneza shawarma. Kando yake kuna zile pembe za ndovu zinazopatikana Mombasa. Barabarani kumejaa watu wengi wanaotembea, kila mtu na shughuli zake.

Ng'ombe wawili wanaonekana kuwa wamefugwa. Kuna ng'ombe mmoja ambayo imewekwa mashine kwenye titi zake. Mashine hiyo inatumika kutoa maziwa kwenye titi ya ng'ombe.

Mgomba huwa ndizi una ndizi ambazo ni mbichi. Kando ya mgomba huu kuna matawi ya mgomba. Matawi haya ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hema nyingi zimepangwa. Watu walio ndani ya hema hizi wana shughuli mbalimbali. Wanawake wawili, wanaonekana kutengeneza nyama choma, ambazo zinapikwa.

Chakula kingi kimeandaliwa kwenye sinia ya chuma. Chakula hiki ni wali, nyama ya kuku, viazi, kachumbari, supu, ndizi na mengine.

Wali ambao ni pilau umeandaliwa kwenye sahani nyeupe. Kando ya pilau hii kuna kachumbari ambayo ni nyanya na vitunguu. Kando ya pilau hii tena kuna limau.

Mwanaume anacheka akiwa kazini, kuna nyama aliyoandaa, kuna mishikaki na nyama zingine za aina nyingi. Visu viwili vimewekelewa kwenye nyama hizo.

Mti mkubwa uliyo na majani makubwa ya rangi ya kijani kibichi iko kando ya bahari chini, kuna mchanga iliyozunguka mti huu ambayo unakaa una matawi mengi.

Chakula kitamu kimetengenezwa na kuwekwa kwenye sahani . Chakula hiki kinaitwa pilau. Kina nyama, viazi, kachumbari, ambayo imetengenezwa kwa kutumia nyanya na vitunguu.

Viazi vya karai mingi vimepikwa na kuandaliwa kwenye sahani nyeupe. Vinapendeza na kando ya viazi hivyo kuna mchuzi wa nyanya ambayo unaweza liwa pamoja na viazi.